Mwanamke amesimama karibu na mashine mbili za ATM za maziwa na saladi ndani ya duka la biashara. Mashine ya kulia ina rangi ya buluu na nyeusi ikiwa na maandishi TASSMATT MILK ATM na picha za ng'ombe na chupa za maziwa. Ilio kushoto ina rangi manjano na nyekundu ya maandishi Salad ATM .

Rundo la noti za pesa za Kenya hasaa noti za shilingi elfu moja zikiwa zimewekwa pamoja kwa wingi. Zina rangi ya hudhurungi na picha ya mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa Kenya kwenye upande mmoja.

Duka la sehemu ya biashara ndogo kando ikiwa na bidhaa zilizopangwa nje. Mbele, rundo kubwa la unga zilizofungwa kwa plastiki. Kando yake gunia ya mchele tofauti za rangi ya bluu, njano na nyeupe. Nyuma, rundo la kreti nyekundu za Coca-Cola zenye chupa za vinywanji.

Gari kubwa la abiria aina ya matatu lililoegeshwa inje. Lina rangi ya fedha na namba ya usajili KCN 709X kwenye bamba la nyuma. Vibandiko vya usalama vya rangi njano na chungwa za kikomo 80 kph. Nyuma miti mikubwa ya kijani kibichi na majengo machache.

Eneo lenye nguo zilizopangwa kwa wingi zikiashiria soko la mitumba, ni za kila aina zenye rangi na michoro mbalimbali. Nguzo ya mbao inaonekana kupitia katika ya rundo la nguo ikisaidia muundo wa mjengo. Takataka chache chini, mazingira kuwa mchafu kidogo.

Tangazo la bima ya ajali kutoka Shimin Insurance lina mwananamke mwenye nywele zenye mawimbi. Amevalia mavazi ya michezo, sweater ya kijani na suruali ya kijivu. Juu ya picha kuna hashtag we do it a lot better na chini maandishi yanayosema personal accident insurance .

Mkono wa mwanamke ukiwa umepakwa rangi nyekundu kwenye kucha unashikilia funguo za kisiasa na kuzikabidhi Kwa mkono wa mwanaume. Nyuma yao, gari jekundu liloegeshwa na mwanaume aliyevalia suti nyeusi na shati jeupe kuashiria ununuzi wa gari jipya.

Soko la wazi lenye matunda mengi na mboga zilizopangwa kwa kuvutia. Juu, ndizi nyingi za aina tofauti, baadhi zikiwa tayari zimeiva na nyingine bado mbichi. Chini chungwa, mapera, tufaha nyekundu na tunda ya karaha yako kwenye kreti na vikapu.